Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti katika chumba chenye ubao, ikiakisi kua ni chumba cha darasa kinacotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu, waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vitabu, madaftari ama majalada. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokalia katika viti huku meza zikiwa mfano wa vitabu au majalada na mmoja kati yao akisimama kwa mbele kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kikitumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu waziôma.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na mfano majalada, vitabu ama madaftari, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zilikiwa na vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi ni mfano wa chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika madawati huku baadhi yao wakiwa mbele ya ubao wakifundisha, likiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa ama madaftari au karatasi au mfano wa majalada na mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba cha darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na daftari, karatasi ama majarada ikiaksi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa chenye meza yenye kifaa cha kielektroniki, kikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliosimama huku meza ikiwa na mkusanyiko wa majalada, karatasi pamoja na vifaa vya kieletroniki mfano wa komputa mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba. Lenye rafu zilizohifadhi vitabu vya aina tofauti ikiashiria kuwa ni chumba cha maktaba kinachotumika kwa ajili ya kuuza vitabu.

Eneo la nje lenye nyasi fupi lililozungukwa na majengo marefu pamoja na vifaa vinavyotumika kwa ajili ya michezo ya watoto mfano wa bembea, ikiashiria kuwa ni eneo la shule ya msingi ama eneo linalotumika kwa ajili ya kutunza watoto kwa elimu ya chekechea.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mfano wa kabati lenye rafu zilizohifadhi majalada au mfano wa vitabu, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Chumba mfano wa darasa chenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza, vilivyopangwa katika mstari ulionyooka pamoja na ubao unaoashiria kutumika kwaajili ya mafunzo, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya elimu ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mfamo wa rafu iliyohifadhi mkusanyiko wa vitabu ama majalada yaliyochapishwa maneno ya somekayo ayubu mashakani, ikiashiria kuwa ni vitabu vilivyopo ndani ya darasa linalotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi.

Jopo la wanafunzi waliokolia mavazi sare yenye rangi ya mchanganyiko zambarau pamoja na manjano. Waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja meza. Huku mmoja kati yao ikisadikika kuwa mwalimu aliyesimama kwa kuhutubia. Chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi shule ya msingi.

Mfano wa kitabu, daftari ama jalada kilichochapishwa maneno pamoja na picha mfano wa mamba, na kuchapishwa maneno yasomekayo darasa la ishirini na darasa la ishirini na moja, ikiashiria kuwa ni kitabu kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya msingi.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye ubao uliochapishwa maneno yasomekayo 'habari za asubuhi', yakiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Mfano wa daftari au jalada kilicho chorwa picha pamoja na kuchapishwa maandashi yasomekayo "hiki ni kiatu, hivi ni viatu" ikiakisi kuwa ni kitabu kinachotumika kwenye mafunzo ya elimu ya shule ya msingi.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa wanafunzi waliovalia sare ya mashati meupe huku mmoja kati yao akiwa mbele akifundisha; ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa chenye wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Daftari ama kitabu maalumu kiliochapishwa na kuchorwa picha za vifaa mfano wa glavu na viatu, ikiakisi kuwa ni kitabu kinachotumika kwa ajili ya kufunza wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vitabu au mfano wa majalada, vikiashiria kuwa ni chumba cha darasa chenye makabati hayo yanayotumika kwa ajili ya kuhifadhi vitabu kwa wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Eneo la nje lililozungukwa na bustani yenye maua pamoja na uoto wa asili unaojumuisha nyasi fupi, akiwa pembezoni mwa majengo mfano wa darasa, ikiashiria kuwa ni eneo la shule linalotumiwa wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Eneo la nje lenye kuonyesha mandhari nzuri iliyozungukwa na vichaka miti pamoja na maua yaliyopandwa kwa mpangilio pamoja na majengo yakisadikika kuwa ni majengo ya wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi, ikiashiria kuwa ni shule inayotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Mfano wa kitabu, daftari ama jalada. Lililochapishwa maneno yasomekayo kitabu cha kemia cha sekondari kidato cha tatu. Na kuchorwa mtu aliyopo katika eneo la maabara ikiakisi ni kitabu kinachotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Watu waliopo katika eneo la nje, lililozungukwa na mabweni au mfano wa madarasa; kwenye meza zilizohifadhi mfano wa vitabu, majalada ama bahasha; ikiashiria kuwa ni eneo la shule, linalotumiwa na wanafunzi wa elimu ya shule ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizopangwa kwenye mpangilio maalumu na mifumo ya maji ya mabomba; ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa ama maabara kinachotumika kwa ajili ya majaribio ya kisayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na majengo maalumu yaliyojengwa mithiri ya madarasa kukiwa na eneo lenye kamba zilizoanikwa nguo mfano wa masweta ikihakisi kuwa ni eneo la majengo ya sekondari yanayotumiwa kwaajili ya mafunzo ya kielimu.

Eneo la ndani mfano wa chumba vyenye mkusanyiko wa vitanda vilivyopangwa katika mtindo maalumu, pamoja na magodoro yaliyotandikwa mashuka yenye rangi moja ya waridi, ikiakisi kuwa ni chumba cha bweni kinachotumika kwaajili ya malazi ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Jopo la wanafunzi ama watu waliovalia mavazi sare ya rangi mchanganyiko nyekundu, nyeupe pamoja na bluu; waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili mafunzo ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, kwenye meza zenye mkusanyiko wa majalada, vitabu ama makaratasi, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Watu wawili waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba waliokaa katika viti, huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vitabu, madaftari ama mfano wa majarada; ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa shule ya sekondari.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama maabara lenye mkusanyiko wa vifaa maalumu vyenye vimiminika, ikiashiria kuwa ni chumba cha maabara kinachotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi mchanganyiko, nyeupe pamoja na nyeusi, aliyepo katika eneo lenye mfano wa ubao uliochapishwa maneno yasomekayo mfumo wa binadamu wa mmeng'enyo, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama bweni lenye kiti pamoja na meza na vitanda vilivyopangwa katika mapangilio maalumu ikiakisi kuwa ni chumba ama bweni linalotumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari kwa ajili ya mapumziko.

Mtu aliopo katika eneo la ndani, mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza iliyohifadhi majalada au mfano wa madaftari, likiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa viti pamoja meza zilizohifadhi mfano wa majalada, vitabu ama madaftari ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinchotumika kwa mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Chumba maalumu mfano wa darasa chenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizotengenezewa mfumo wa maji ikiaksi kuwa ni chumba cha maabara kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kisayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokalia katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kilektroniki mfano wa kompyuta mpakato; ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya kielimu mfano wa elimu ya sekondari, ama elimu ya juu kama vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa madaftari, vitabu au mfano wa makaratasi. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza na makabati yenye rafu zilizohifadhi vifaa ama vitabu ya aina tofauti, ikiakisi kuwa ni chumba cha maktaba ama chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti pamoja na meza zikiwa na madaftari, vitabu na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya juu, mfano wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti, wakiwa wamevalia mavazi sare yenye rangi nyeusi, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Watu waliopo katika eneo la nje waliokaa katika viti huku meza iliyo na kifaa cha kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiashiria ni wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo waliopo katika eneo hilo kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba hama darasa waliokalia katika viti. Huku mmoja kati yao akisimamia kuwahutubia. Ikiahikisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la ndani mfano wa darasa waliokalia katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa madaftari, vitabu ama majalada, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya kielimu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika mpangilio maalumu, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa madaftari, vitabu ama majalada, vikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi wa elimu ya juu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu mfano wa joho, yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu; waliopo katika eneo lililozungukwa na miti ikiashiria kuwa ni wahitimu baada ya kuhitimu elimu ya juu mfano vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza zao zikiwa na mfano wa vitabu ama madaftari, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliopangwa katika mpangilio maalumu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa mitihani, makaratasi ama madaftari ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba lenye mkusanyiko wa makabati yaliyohifadhi nguo pamoja na vitanda vinavyotumika kwa ajili ya malazi, ikiashiria kuwa ni bweni linalotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la chumba mfano wa darasa, waliokalia katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa madaftari, vitabu ama majalada, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika na wanafunzi wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti, huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Mkusanyiko wa watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili ikijumuisha miti pamoja na vichaka, wakikalia katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo linalotumika na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la wanafunzi waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba au darasa, waliovalia sare zenye rangi mchanganyiko zambarau pamoja na njano ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya elimu ya wanafunzi wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama kuwahutubia ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa; waliovalia mavazi sale yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na machungwa, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa mafunzo ya elimu mfano wa ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, lililozungukwa na bustani zenye kuvutia, waliokaa chini, huku mmoja kati yao akiwa na kifaa cha kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni eneo au mandhari ya chuo inayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokaa katika viti huku mmoja kati yao akisimama mbele yao kuwahutubia, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi wa elimu ya juu mfano wa vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga mfano wa miwani, pamoja na glavu ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu pamoja na vifaa kinga mfano wa miwani, barakoa pamoja na glavu, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa mashine aina ya vifaa vya kielekroniki ikiashiri kua ni chumba kinachotumika kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu pamoja na vazi akisi lenye rangi ya njano, aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifaa na mashine za kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa pamoja na mashine vya kieletroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi .

Jopo la watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliosimama kwenye meza yenye vifaa vya kielektroniki mfano wa kumpyuta mpakato, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa pamoja na glavu, ikiashiria kuwa ni wanafunzi waliopo katika eneo maalumu na linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo eneo la ndani mfano wachumba ama darasa, waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo lendani mfano wa darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, huku mmoja kati yao akiwa na mavazi tofauti yenye rangi ya kijani. Ikiashiriwa kuwa ni mwalimu aliyopo ndani ya eneo la darasa linalotumiwa kwa ajili ya elimu ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi nyekundu, kwenye meza iliyohifadhi mashine pamoja na vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi sare yenye rangi ya mchanganyiko kijani pamoja na bluu, wakiwa wamekaa katika viti huku meza zikiwa na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliokaa katika viti huku meza ikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki mfano kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye mkusanyiko wa meza pamoja na vifaa vilivyotengenezwa kwa mbao, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, aliopo kwenye eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, akikaa katika kiti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kieletroniki, ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.

Eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki. Ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya wanafunzi wa ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia wengi wao mavazi sare yenye rangi ya bluu waliokaa katika viti huku meza zao zikiwa na vifaa vya kieletroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa lenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, wakiwa wamekaa katika viti huku meza zikiwa na mkusanyiko wa vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, kwenye meza yenye kifaa cha kielektroniki. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa aliyevalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, akiwa katika meza iliyohifadhi mkusanyiko wa vifaa vya kieletroniki; ikiashiria kuwa ni mtu aliyeko ndani ya chumba cha darasa kinachotumika kwa ajili mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu. Ikiakisi kuwa ni chumba cha darasa kilichotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu kwa mafunzo ya ufundi.